Hili ni shamba kubwa na kwenye shamba hili kumepandwa mimea aina ya vitunguu. Mmea huu umepandwa kwa mfumo wa safu iliyonyooka na katikati ya mimea hizi ikiwa na mfereji iliyotobolewa tobolewa kwa minajili ya unyunyiziaji maji.

Hawa ni wakulima, wakulima hawa wamevuna kahawa na kahawa hizi wameziweka chini kwenye chandarua. Wanazisafisha na kuziweka ndani ya gunia kwa minajili ya urahisishaji wa kusafirisha.

Hawa ni wakulima. Wakulima hawa wamevuna viazi kwenye mashamba na kuvieka ndani ya magunia kwa minajili ya urahisishaji wa kuuza au kusafirisha viazi hivi, nyuma yao kukiwa na mimea aina ya mahindi pia.

Hili ni shamba kubwa, shamba hili lina mimea aina ya kitunguu, mimea hii imepandwa kwa mfumo wa safu iliyonyooka na katikati yake kukiwa na mfereji uliotobolewa tobolewa kwa minajili ya unyunyiziaji maji kwenye mimea hii.

Hawa ni wakulima. Wakulima hawa wamevunda mahindi na kuyakusanya mahali pamoja. Mahindi haya wanayakushanya mahali pamoja kwa minajili ya kurahisisha kwa kuyahifadhi kwenye magunia na kuyapeleka kwenye gala.

Hili ni shamba kubwa, shamba hili ina mimea aina ya nyanya na imepandwa kwa mfomu wa safu ilio nyooka na katikati ya safu hizi kuna nafasi ya ajili ya upitaji wa mkulima kupita wakati wa unyuziaji dawa au wakati wa uvunaji.

Hili ni shamba kubwa, shamba hili ni la viazi, viazi hivi vina vunwa na wakulima ambao wapo kwenye shamba na wamekusanya viazi hivi mahali pamoja kwa urahisishaji wa usafirishaji kwenye soko.

hapa ni sokoni na kwenye soko hili kuna bidhaa tofautitofauti. Bidhaa hizi zimewekwa juu ya meza na zingine zikiwa zimefungwa mafungumafungu ilhali zingine zikiwa zimewekwa kwenye mikebe.

Hapa ni sokoni . Kwenye soko hili, kuna bidhaa tofauti tofauti na bidhaa hizi zimepangwa juu ya meza na zingine zimepangwa kwa mafungu mafungu kwa minajili ya urahisishaji wa wanunuzi.

Hapa ni sokoni. Kwenye soko hili, kuna bidhaa tofauti tofauti, na bidhaa hizi zimewekwa juu ya meza, zingine zikiwa zimeanikwa kupitia kamba, na zimewekwa kwa mafungu mafungu

Hili ni soko, soko hili kuna bidhaa tofauti tofauti, bidhaa hizi huwa zimepangwa kwenye mezaa juu na zingine zikiwa zimeanikwa kwenye kamba, na kuna mtu ambaye amevalia koti la rangi nyeusi ndio anauza.

Hii ni soko. Kwenye soko hii kuna bidhaa tofauti tofauti. Bidhaa hizi zimepangwa juu ya meza na zingine kuanikwa kupitia kamba na bidhaa hizi zingine zimewekwa kwa mafungu mafungu.

Hii ni soko, soko hili lina bidhaa tofauti tofauti, bidhaa hizi zimepangwa juu ya meza na zingine zimepangwa kwa mafungu kwa minajili ya urahisishaji wa ununuzi.

Hili ni shamba kubwa na shamba hili lina nyasi ya rangi ya kijani kibichi na kuna mashine ya ukusanyaji wa nyasi hii katikati yake.

Mayatima hao wameletewa chakula Kwa minajili ya kuwasaiidia kupata lishe ya kila siku na maji kwa minajili ya usafishaji wao kwa ujumla na kunywa pia.

Hili ni gala, Kwenye gala hili kuna bidhaa tofautitofauti, bidhaa hizi zingine zikiwa zimepangwa ndani ya magunia kwa minajili ya urahisishaji wa kusafirishwa au wakati unapokuja na kuweka mahali hapa kwenye gala.

Huu ni msaada wa chakula. Msaada huu umetolewa kwa minajili ya kuwakidhi watu wa hapa kwa sababu ya kuathiriwa na janga la njaa na ukame.

Hili ni ghala na ghala hili lina bidhaa ambazo zimewekwa ndani ya magunia na kuhifadhiwa kwenye ghala hii kwa minajili ya kuziweka kungoja ununuzi

Huu ni mmea, mmea huu ni aina ya mchicha na ni mmea unaotumika kama mboga na ni wa rangi ya kijani kibichi na umepandwa kwa mfumo wa safu ulionyooka.

Hii ni mmea aina ya mahindi. Mimea hii ni ya rangi ya kijani kibichi. Bado haijakauka na mimea hii inatumiwa kama chakula inapokauka au ikiwa bado haijakauka. Inachomwa au kuchemshwa pia kama chakula cha binadamu.

Hii ni mmea. Mmea hi ni ya aina ya sukuma na hutumiwa kama mboga. Mmea hi imepandwa juu ya ndoo ambayo imewekwa mchanga na mbolea pia.

Hili ni shamba kubwa. Kwenye shamba hili kuna mimea aina ya mchicha aina tofauti tofauti, na mimea hii imepandwa kwa safu zilizonyooka. Na katikati ya safu hizi kukiwa na mitaro kwa minajili ya unyunyuziaji maji.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea aina ya mahindi .Mimea hii hutoa mihindi na ni ya rangi ya kijani kibichi. Imepandwa kwenye mfumo wa safu iliyonyooka.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mmea aina ya mahindi na mimea hii ni ya rangi ya kijani kibichi. Imepandwa kwa mfumo wa safu iliyonyooka na katikati ya safu hii kuna nafasi ambayo ni ya mpitaji au mkulima.

Hili ni shamba. Shamba hili lina mimea tofauti tofauti. Mimea hii imezingirwa kutumia ua na imepandwa kwa mfumo wa safu ilinyooka.

Hili ni shamba. Kwenye shamba hili kuna mimea tofauti tofauti, ikiwemo kabichi ambapo huliwa kama mbaoga, na kando ya shamba hili kuna ukuta.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili limepandwa mimea tofauti tofauti. Mimea hii upande mmoja, ikiwa imepandwa mmea aina ya kabiji na upande mwingine, mimea tofauti na katikati ya shamba hii, kukiwa na mifereji ilyopitishwa, pitishwa katikati kwa minajili ya unyunyiziaji wa mimea hii.

Hii ni mimea. Mimea hii ni mmea tofauti tofauti na imepandwa kwa mfereji iliyo tobolewa tobolewa na inapitisha maji kwa minajili ya urahihishaji wa unyunyiziaji maji kwenye mimea hii.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea aina ya mahindi. Mimea hii huzaa mhindi na ni ya rangi ya kijani kibichi. Imepandwa kwa mfumo wa safu ulionyooka.

Hii ni mimea, mimea hii imepandwa ndani ya gunia iliyojazwa mchanga na mbolea. Na kando ya mimea hii, kukiwa na ukuta kwa minajili ya kuilinda au kuikinga mimea hii kutokana na uharibifu wowote.

Ni shamba, shamba hili inammea aina ya mahindi. Mmea hii huzaa mihindi na ni ya rangi ya kijani kibichi kama bado haija komaa na kukauka pia.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea aina ya mahindi. Mimea hii huzaa mihindi na ni ya rangi ya kijani kibichi na chini yake kukiwa kumelimwa.

Hii ni nyumba aina ya ghorofa na nyumba hii kando yake kuna mtu ambaye amepanda mimea tofauti tofauti kwa minajili ya utunzaji mazingira.

Huu ni mlima, kwenye mlima huu kuna watu ambao wanaukwea mlima huu na kando yao kuna miti mingi yenye rangi ya kijani kibichi.

Huu ni msitu na kwenye msitu huu kuna watu tofauti tofauti; na watu hawa wamechimba mashimo na wamepanda mimea tofauti tofauti kwa minajili ya utunzaji mazingira.

Hawa ni maafisa wa mazingira. Maafisa hawa wanaelimisha watu umuhimu wa kutunza mazingira kwa kupanda miti. Na mbele yao kuna watu ambao wamevalia shati nyeupe na kando yao kuna miti tofauti tofauti.

Huu ni msitu na kwenye msitu huu kuna mtu mmoja ambaye amevalia suruali ya rangi ya kijani kibichi na ameshikilia koleo kando yake kukiwa na mwingine akiwa amevalia fulana ya rangi ya nyekundu. Wamepanda mche na kwa minajili ya utunzaji wa mazingira.

Huu ni msitu, msitu huu una mimea tofauti tofauti na mimea hii ni ya rangi ya kijani kibichi na mingine ikiwa imekauka na chini yake kukuwa na kidimbwi cha maji ambayo yamekusanyika mahali pamoja.

Huu ni msitu na msitu huu una miti tofauti tofauti na ingine ikiwa imekauka na ingine ikiwa bado ya rangi ya kijani kibichi.

Hii ni mimea tofauti tofauti. Mimea hii imependwa ndani ya chafu na mimea hii imependwa kwa mfumo wa safu ilionyooka na katikati yake kuna mfereji uliotobolewa tobolewa kwa minajili ya unyunyuziaji maji kwenye mimea hii.

Huu ni mmea unaojulikana kama mparachichi. Mparachichi unazaa maparachichi ambayo yapo kwenye rangi ya kijani kibichi na huwa yanatumika kama matunda.

Huu ni mchungwa mchungwa huu huzaa machungwa ambapo machungwa huliwa na binadamu kama mojayapo ya matunda na mti huu huwa na majani ya kijani kibichi.

Hii ni miti aina ya mitofa miti hii inazaa matofa ambayo ni ya rangi ya nyekundu pande moja na upande mwingine ya njano, na matawi yake yakiwa ya rangi ya kijani kibichi uliwa na binadamu kama matunda.

Huu ni mmea aina ya nyanya. Mmea huu umezaa nyanya na nyanya hizi ziko tayari kwa kuvunwa na ni za rangi ya nyekundu.

Hii ni shamba kubwa. Shamba hii ina mimea aina ya cheza na micheza hii imezaa macheza ambayo yapo na rangi ya machungwa.

Huu ni mmea wa aina ya pilipili hoho. Mmea huu huzaa pilipili hoho ambao wakikomaa hugeuka rangi na kurudi nyekundu, ilhali wale wengine mabichi wakisalia rangi ya kijani kibichi.

Hii ni mimea mimiea hii ni ya aina tofauti tofauti imepandwa kwa mifereji iliyo tobolewa tobolewa mifereji hii imewekwa mifereji ya maji kwa menajili ya unyunyiziaji.

Hii ni mimea. Mimea hii imepandwa kwenye mifereji iliyotobolewa na inapitisha maji kwa minajili ya unyunyuziaji maji.

Hii ni mimea aina tofauti tofauti. Mimea hii imepandwa kwenye mifereji iliyotobolewa tobolewa na yenye inapitisha maji kwa minajili ya unyunyiziaji maji kwenye mimea hii.

Hii ni chafu na ndani ya chafu hii kuna mimea ambayo imepandwa tofauti tofauti na mimea hii kwa mfereji iliyotobolewa tobolewa na inapitisha maji kwa minajili ya urahisishaji ya unyunyizi maji kwenye mimea hii.

Hii ni mimea iliyopandwa kwenye mifereji iliyotobolewa na inayopitisha maji kwa minajili ya unyunyiziaji maji kwa mimea hii.

Hii ni miche. Miche ya mimea tofauti tofauti. Miche hii ipo chini ya chafu. Miche hii imepandwa kwa mifereji iliyotobolewa tobolewa ili kurahisisha unyunyiziaji au usambazaji wa maji katika mimea hii.

Hizi ni chafu za rangi ya jeupe na ndani yake labda ni mimea tafauti tafauti na kando ya mimea hii kuna miti enye rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea aina ya majani chai yenye rangi ya kijani kibichi na kuna wakulima wawili ambao wanayavuna majani haya kwenye vikapu.

Hili ni shamba kubwa, shamba hili lina mimea aina ya kabichi, mimea hii imepandwa kwa safu iliyonyooka na katikati yake ikiwa na mitaro kwa minajili ya kunyunyizia maji.

Hizi ni vitunguu. Vitunguu hizi zinaanikwa kwa jua kwa minajili ya kukauka ili zisije zikaharibika kwa urahisi.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea aina ya kahawa na kuna mkulima ambaye anavuna kahawa hizi. Amevalia shati nyeupe na sketi ya rangi ya samawati.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili limepandwa mimea aina wa kabeji. Mimea hii imepandwa kwa mfumo wa safu iliyonyooka na katikati kuna nafasi kwa minajili ya upitaji wa mkulima na katikati ya mimea hii kuna mfereji iliyopitishwa lenye kutobolewa tobolewa kwa minajili ya unyunyiziaji maji kwa mimea hii.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea aina ya nyanya. Nyanya hizi zimepandwa kwa safu iliyonyooka katikati ya safu hizi kukiwa na mitaro nayo katikati ya mimea hii ikiwa na mifereji kwa minajili ya unyunyiziaji maji.

Hili ni shamba kubwa ambalo limepandwa kabichi na kabichi Wamepandwa kwa safu iliyonyooka. Na kila safu kumeachwa nafasi katikati ili mkulima apite.

Hili ni shamba kubwa lenye mmea aina ya mgomba, mgomba hii iko rangi ya kijani kibichi, katikati ya migomba kuna nguo yenye rangi ya samawati na kando ya shamba ya mgomba kumelimwa.

Hili ni shamba kubwa, shamba hili limepandwa kabeji, na limepandwa kabeji au kwa mfumo kwa safu. Katikati ya safu hizi kuna njia za mkulima kupita wakati wa uyunyiziaji wa dawa.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea na mimea hii iko tayari kuvunwa. Mimea hii inavunwa kupitia mashine ambayo inapakia kwa lori iliyo na rangi ya nyekundu.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea tofauti tofauti na mimea hii imepandwa kwa safu na katikati ya safu hizi, kuna mitaro. Na mitaro hii ina maji kwa minajili ya unyunyuziji maji kwa mimea.

Hili ni shamba kubwa. Kwenye shamba hili kuna mimea aina tofautitofauti. Mimea hii ina rangi ya kijani kibichi na imepandwa kwa mfumo wa safu na katikati ya mimea hii kuna mifereji ambayo imetobolewatobolewa kwa minajili ya unyunyuziaji maji kwenye mimea hii.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili limelimwa na lina mimea tofauti tofauti. Mimea hii imepandwa kwa safu iliyo nyooka. Katikati ya mimea hii ikiwa ina mifereji kwa minajili ya unyunyuziaji maji.

Hili ni shamba, kwenye shamba hili kuna mimea aina ya marahagwe na imepandwa kwa mfumo wa safu iliyonyooka na kando ya mimea hii kuna mfereji uliotobolewa tobolewa kwa minajili ya unyunyiziaji maji kwa mimea hii.

Hili ni shamba kubwa, shamba hili lina mimea tofauti, tofauti. Mimea hii imepandwa kwa mfumo wa safu iliyonyooka na katikati yake kukiwa na mfereji iliyo tobolewa tobolewa kwa minajili ya unyunyiziaji maji kwenye mimea hii kwa urahisi.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea na mimea hii imepandwa kwa mfumo wa safu na kando ya mimea hii kukiwa na mfereji ambao umetobolewatobolewa kwa minajili ya kunyunyuzia maji kwenye mimea hii.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea tofauti tofauti. Na mimea hii imepandwa kwa mfumo wa safu. Na kando ya mimea hii kuna mfereji ambao umepitishwa na umetobolewa tobolewa kwa minajili ya unyunyiziaji wa mimea hii.

Hili ni shamba kubwa na kwenye shamba hili kuna mimea aina tofauti tofauti. Mimea hii imepandwa kwa mfumo wa safu iliyonyooka na kando ya mimea hii kukiwa na mfereji iliyopitishwa na iliyotobolewa tobolewa na kwa minajili ya unyunyuziaji maji kwenye mmea hii kwa urahisi.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili limelimwa na limegawanywa gawanywa kwa mfumo wa safu na juu ya safu hizi kukiwa na mfereji iliyotobolewa tobolewa kwa minajili ya unyunyiziaji maji kwenye shamba hili.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili limelimwa na limegawanywa kwa safu. Katikati ya safu hizi kuna mitaro na ndani ya mitaro hii, kuna mifereji iliyopitishwa kwa minajili ya unyunyunyiaji maji.

Hili ni shamba kubwa. Kwenye shamba hili, kuna mimea mingi ambayo imepandwa kwa mfumo wa safu na kandokando ya mimea hii imewekwa mifereji iliyotobolewa tobolewa kwa minajili ya unyunyiziaji wa maji kwenye mimea hii.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea ya rangi ya kijani kibichi. Mimea hii imepandwa kwenye safu laini na ina nyunyiziwa maji.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea tofauti, tofauti. Mimea hii ikiwa imepandwa kwenye safu iliyonyooka na katikati ya safu hizi kukiwa na mtaro ambao ni wa kupitisha maji kwa minajili ya unyunyiziaji wa maji kwenye mimea hii.

Hii ni shamba kubwa. Shamba hii imelimwa kwa safu. Juu ya shamba hii kuna mifereji iliyopitishwa miwili kwa minajili ya unyunyuziaji wa maji. Kando yake kuna miti tofautitofauti ya rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili limelimwa na limegawanywa kwa safu. Kwa kila safu kuna mifereji minne imepitishwa juu yake ili kunyunyizia maji kwa urahisi.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lipo na mimea tofauti tofauti. Mimea hii inanyunyuziwa maji kupitia mfereji ambao umepitishwa katikati ya mimea hii.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea aina ya mahindi. Mmea hii kando yake kuna mtaro wenye maji ulio ingizwa mifereji kwa minajili ya unyunyuziaji wa maji kwenye mahindi hayo.

Shamba kubwa yenye mmea tofauti tofauti na kando yake una tangi nyeusi yenye imeunganishwa na mfereji wenye rangi ya samawati ili kurahisisha unyunyiziaji kwa maji.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili limelimwa kwa safu na shamba hili liko na mifereji ya unyunyiziaji wa maji . Kumepandwa miche ya mimea tofauti tofauti upande mwingine na bado upande mwingine wakulima bado wanaendelea kupanda.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea ya rangi ya kijani kibichi. Mimea hii imemeeshwa kwa mfumo wa safu, nayo katikati ya safu hizi kuna mitaro ya maji kwa minajili ya unyunyuziaji. Na kando yake kuna mfereji uliotobolewa ili kuelekeza maji kwenye mitaro hizi.

Hii ni msitu na kwenye msitu hii kuna mimea aina tofauti tofauti na ya rangi ya kijani kibichi na katikati yake kuna njia kwa minajili ya usafirishaji wa watu kutoka upande moja kuelekea mwingine.

Hili ni jiwe. Jiwe hili huwa linaarifiwa kama jiwe la kulia na hupatikana upande wa Kenya unaoitwa Kakamega na kando yake kuna mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba kubwa. Shamba hili lina mimea tofauti tofauti na mimea hii ina rangi ya kijani kibichi na mbele ya shamba hili kuna nyumba aina ya ghorofa .

Hawa ni ndege wa aina ya kuku. Ndege hawa wamefungiwa kwa kutumia ua, na juu yake kukiwa na chandarua kwa minajili ya kulinda kuku hawa kutokana na mwewe.

Hawa ni ng'ombe.Ng’ombe hawa ni wa aina ya ng'ombe wa maziwa na kula nyasi.Ng'ombe hawa huwa na mabakamabaka meupe na meusi na pia wengine kuwa na ya kahawa na meupe.

Hawa ni bata. Bata hawa wapo na rangi ya nyeupe na wengine wapo na rangi nyeusi na wapo juu ya maji wanaogelea.

Huyu ni ng'ombe. Ng'ombe huyu amezaa na ako na ndama na ndama huyu ananyonya. Kando yake kukiwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi na nyasi pia.

Hawa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa ni wa aina ya ng'ombe wa maziwa na wana rangi ya nyeusi na nyeupe na chini kukiwa na nyasi ya rangi ya kijani kibichi na wamefungwa kamba kwenye shingo.

Hawa ni wanyama aina ya nguruwe. Wanyama hawa wana rangi ya nyeupe na mbele yao wamezingirwa na ua na kando yao kuna miti ya rangi ya kijani kibichi.

Hapa ni sokoni. Kwenye soko hili, kuna bidhaa tofauti tofauti . Bidhaa hizi zimewekwa kwenye magunia tofauti toufauti kwa minajili ya kutochanganya bidhaa hizi pamoja.

Hawa ni mbwa, mbwa hawa wamekuja kupewa dawa na daktari wa mifugo ambaye wamevalia koti jeupe nyuma ya kukiwa na gari pia.

Huyu ni punda milia. Mnyama huyu hupatikana kwenye mbuga za wanyama. Amelala chini kwasababu ameumia kwenye miguu yake ya nyuma na kuna mtu ambaye ni daktari wa mifugo. Amevalia surupwenye ya kijani kibichi. Amevalia glavu nyeupe. Amekuja kumtibu.

Huyu ni mnyama aina ya ngombe mnyama huyu anapewa dawa na daktari wa mifugo kupitia mdomo na amemfunga mapua yake ndio apanue mdomo ili ampee dawa kupitia mdomo.

Hawa ni ng'ombe.Ng'ombe hawa wako kwenye zizi na kuna daktari wa mifugo ambaye amevalia koti yenye rangi nyeusi anawadunga sindano kwa minajili ya kuwapea chanjo.

Hawa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa wapo malishoni. Mmoja wao akiwa ameshikiliwa na watu watatu, mmoja wapo akiwa daktari wa mifugo ambaye amavalia koti nyeupe na anamdunga ng'ombe huyo sindano.

Hawa ni wanyama aina ya mbuzi. Wanyama hawa ni wa rangi nyeupe kando yao kukiwa na daktari wa mfugo ambaye amevalia shati ya rangi ya machungwa ameshikilia mbuzi mdomoni kwa minajili ya kumpea dawa kupitia mdomo.

Huyu ni twiga, mnyama huyu hupatikana kwenye mbuga za wanyama , na mnyama huyu hula matawi na nyasi kama chakula. Na huvutia watalii kuja kumwona kwa urefu wake alionao.

Huyu ni nyani, nyani huyu ana mtoto wake ambaye amemshikilia na wamekaa juu ya mti. Mnyama huyu huishi juu ya mti na hula matunda na miti kama chakula.

Huyu ni mnyama aina ya simba. Mnyama huyu hupatikana kwenye mbuga za wanyama, na huwinda wanyama wenzake na kuwala kama chakula. Mnyama huyu huvutia watalii kuja kumuona.

Huyu ni mnyama anyejulikana kama nyani mnyama huyu hupatikana kwenye mbuga la wanyama na huishi kwenye miti na mnyama huyu hula matunda kama chakula au miti kama chakula pia.

Huyu ni ndege ndege huyu ni kunguru na ana rangi mbili moja ikiwa nyeusi na kwa kifua ikuwe rangi nyeupe yupo chini.

Huyu ni mojawapo ya ndege. Ndege huyu huitwa kunguru na huwa na rangi nyeusi kwenye mwili na upande wa kifua na akiwa na rangi ya nyeupe.